Maeneo haya ya ujenzi ya miundombinu ya umeme kuna onekana nguzo kubwa ya chuma ya kusafirisha umeme wa voltage ya juu. Nguzo hio imesimama wima katikati na mbele ya nguzo kuna mtu mmoja alievaa kofia ngumu nyeupe na koti ya rangi ya manjano inayong'aa akionyesha kuwa anaweza kuwa mhandisi au msimamizi wa muradi.

Nyumba hili ni pana na fupi. Lina paa la kijani. Kando yake ni mabati ya kijivu, ama Ile rangi ya fedha. Ina milango kadhaa na nyuma yake kuna miti mirefu ambayo ni ja kijani kilichokolea.

Kando ya barabara kunaonekana kuna waya za stima zimepita na kuna watu ambao wanashughulikia kuzitengeneza. Mmoja wao ako juu amekalia ngazi ya rangi machungwa na kuna wenye wawili ambao wameegemea hiyo ngazi kama kumsaidia na kuna nyumba ambayo inaonekana kwa umbali na kuna miti ya kijani.

Kituo hiki cha umeme ni cha mrama na kina waya mingi ambao zimepita juu na zingine zimepita chini na zimeshikiliwa pia na vituo vya chuma. Kando kuna barabara ambazo zimekutana na nyasi zinaonekana zimekauka kuonyesha kuwa kumekuwa na ukosefu wa mvua kwa muda.

Katika uwanja huu kuna matundu mengi ya waya ambayo yanaonekana kuwa ni ya kuwekeza umeme. Ni yamepangwa katika mistari iliyo nadhifu na katikati ya mistari ambayo ni migi, kuna barabara ambayo inaonekana kuwa ni nchi kavu na huko mbali kuna miti ambayo inayonekana ni ya kijani.

Uwanja huu una nyasi za kijani kibichi, zinaonekana kupendeza sana na juu yake kuna anga ya buluu ambayo ina mawingu mepesi meupe na pia kuna nyaya za stima ambazo zimepita juu, zimeshikiliwa na vituo vya chuma.

Katika kituo cha umeme kunaonekana kuna mashine kubwa ambayo inaonekana imepeleka waya juu sana ambayo imeinuliwa. Inaonekana ni ya rangi ya fedha na pia kuna vitu ambavyo vinatokea vya rangi nyeusi na kuna barabara ambayo inaonekana kuingia katika hiki kituo.

Ugunduzi wa umeme umesaidia hasa kufanya biashara ambazo zinaitaji msukumo wa umeme na pia watu kupata mwangaza wakati wa usiku na kuwepo na vituo vya umeme vimesaidia watu kudhibiti usambazaji wa umeme katika vijiji vidogo vidogo na pia miji tofauti kuhakikisha kuwa hii umeme haijaleta maafa na pia haijaleta uharibifu wa vitu

Hiki kiwanda cha umeme kina nyaya mingi za stima ambazo zinaonekana kupitana kwa juu juu na pia kuna nyumba mingi ambao ni za rangi nyeupe na kuna kidimbwi cha maji ambacho kimezungukwa na barabara.

Usambazaji wa umeme hapa mjini mojawapo wa vitu ambavyo vinapaswa kuangalia kwa ukaribu sana, kwa kuwa umeme inaweza kuwa sawa kitu kilicho bora mjini na pia ni kitu ambacho kinaweza kuleta madhara pia maafa kama havijaangaliwa vizuri katika wakati wa uundaji wake.

... wazi chini ya kiwanda cha umeme na kuna matangi makuwa meupe yanayofanana na yale yanayotumika kuhifadhi vimiminika au gesi. Moja ya hayo matangi ina nembo ya Kengeni. Kwa nyuma kushoto kuna nguzo za umeme na miundo mingine inayohusiana na usambazaji wa umeme.

Umeme ni kitu moja ni vitu viwili ambavyo vinapaswa kuangaliwa sana kwa kuhakikisha kuwa vime shugulikuwa kwa makini sana kwa kuwa, zinaeza leta maafa ambayo ni mabaya sana kama yajashugulikuwa. Kama vile waya ambayo zinabeba umeme kuelekea vijijini ni vizuri kuwa ambayo vimefunikuwa kwa kuhakikisha kuwa yeyote ambayo anakuja kuyaguza hata pata maafa.

Kwa siku, watu karibu asilimia tisini wanatumia umeme kuendeleza biashara zao za kila siku na kwa hivyo hii imechangia katika sekta ya umeme kukuza umeme kwa wingi ili kuhakikisha kuwa kila mmoja anapata na biashara zao zinaendelea kikawaida.

Hapa kuna miti mingi sana ambayo imeenda hadi juu na kukutana kutengeneza canopy pia kuna vibao kando ya njia ambayo iko katikati ya hii miti ambayo ina maandishi ambayo yanaonekana tu kwa mbali , ila hayasomeki. Kuna watu ambao wanapita katika hii njia.

Watu wanaonekana kuwa wanauoga huku wanatazama tazama ni kama vile walikuwa wanakula lakini wakaona mnyama wa kutishia. Kwa umbali kuna wanyama amabo hawaonekani kwa aina yake wanaonekana kama vile ndovu na kuna kilima kidogo ambacho kinaonekana ule upande mwingine.

Watu wamo mtoni wanafanya usafi wa mto na wengi wao wanaonekana kuwa wameinama ukiwepo na mtoto ambaye anatembea ni kama vile anavuka mto. Mto wenyewe una uchafu mwingi sana na kwa kando kuna majumba ambayo yamejegwa na yanaokana kuwa mazee.

Mto huu una maji machafu sana . Yana rangi nyeusi na juu yake kuna makaratasi ama uchafu na kando yake kuna miti ambayo imemea na kuna majumba ambayo yamejengwa kwa mabati na juu ya haya majumba kuna nyaya za stima ambazo zinatumika kupitisha umeme.

Kundi la watu limekaa chini ya mti ambao matawi yake imepukutuka na mbele yao kuna mwanachifu ambaye amekaa pia anaonekana kuwa anawazungumzia na kwa mbali kuna magari matatu ambayo yamepakiwa ambaye ni ya rangi nyeupe na kuna mwanaume mwenye shati ya samawati amesimama.

Mazingira yetu ni mahali ambapo sisi tunapata mahali pa kujiburudishia na pia mahali pa kupata hewa safi na pia pa kupumzikia na ni vizuri kuhakikisha mazingira yetu tumeyalinda kwa kuhakikisha kuwa tumeyaeka sawa kama vile, tusikate miti na pia tuhakikishe kuwa miti tumeipanda kwa wingi kwa kuwa miti huvuta hewa na inavuta heri na pia miti inasaidia kule kukuwepo kwa maji ama kukuwepo kwa mvua.

Simama katikakati ya msitu, na anatazama nyuma , ni kama anaangalia kitu kwa umakini sana , na kuna majani ambayo ndiyo yanachipuka na kula yale ambayo yamekauka ama ndo yanadidimia .Msitu wenyewe unaonekana kuwa mrefu sana.

Gari nyeupe ya kitalii inapita katika barabara ambayo imekauka sana na kando yake kuna twiga ambaye anaonekana kutaka kuvuka barabara. Na pia kando kando ya hii barabara kuna nyasi ambazo zimekauka sana na kwa umbali kuna majumba ambayo yanaonekana.

Mto huu una maji machafu na kando yake kuna takataka ambazo zimetupwa na zinaonekana kuwa zimekawia kwa muda na kwa umbali kidogo kuna majumba ambayo yametengenezwa kwa mabati na mengi yanaonekana kuwa yamezeeka. Kuna watu watatu ambao wamesimama ukingoni wa mto huu.

Twiga amesimama kando ya miti mingi ambayo ni mirefu lakini haijafikia ule urefu wake kwa kuwa kichwa chake bado kiko juu na kinatazama mbele na pia kuna majumba nyuma yake ambayo yanaonekana ili hayaonekani kwa uwazi sana.

Kuna mto ambao unapita kwa michirizi miwili na kuna mti ambao ni mkubwa uko kando ya mto huo. Na kando yake kuna wanaume watatu kila mmoja anaonekana kuwa wanaokota takataka kando ya huu mto na mmoja amevalia shati ya samawati anaonekana kupanda juu kidogo.

Mji huu una majumba mengi sana na paa ya kila jumba ni la mabati na kando yake kuna mto ambao una maji yaliyo machafu sana ambao umegawanyisha huu mji, na kando ya huu mto unaonekana kuwa na uchafu ambao umetupwa.

Mazingira ambayo yanatuzunguka ndio utabiria wa maisha ambayo sisi kama binadamu tunaezaishi na kwa hivyo ni vizuri kuhakikisha kuwa haya mazingira tumeyalinda kwa kuwa kutokana na haya mazingira ndio tunapata chakula chetu cha kila siku na pia tunapata hewa safi na kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kuwa tumepata lolote ambalo linaweza tusaidia kuishi katika mazingira yaliyofaa.

Usafi wa mazingira ni moja wapo ya vitu ambayo tunapaswa kuangalia, hasa wakati ambao watu wanatengeneza hizi bomba za kusafirishia uchafu wa makampuni kuhakikisha kuwa huu uchafu hujapata kufikia ardhi na kuharibu mchanga wetu kwa kuwa ndiyo tunategemea kukuza mimea yetu ambayo ni chakula tunategemea kila siku.

Mimea mingi imemea kando ya maporomoko ya maji na miamba chini ya hii miporomoko yakionyesha mtiririko mkubwa wa maji. Mwangaza wa jua unaonekana ukipenya katikati ya miti na kuangazia maji na kuunda athari zuri. Pia kuna bomba la maji la chuma la rangi ya kijani kibichi lililopitishwa juu ya miamba, likiunganishwa na nguzo la saruji.

Wanaume wanasafisha mto ambayo una maji machafu sana, maji yenyewe ni ya rangi nyeusi, wanatoa vitu kama vile magunia ya maji. Wamevaa kiakisi vya rangi ya kijani kibichi na kuna ule moja ambao amesimama kando na mto.

Kidimbwi hiki kina mtungi unaonekana kwa umbali na pia kimezingirwa na miti ya rangi ya kijani na kuna majumba ambayo kwa umbali yanaonekana kuwa mazee lakini ni mahali pa kujiburudishia na kuna watu ambao wamevaa shati nyeupe kwa umbali.

Nyati wawili wamo majini, mmoja ameinama huyu mwingine akitazama tu. Kando ya hiki kidimbwi, kuna barabara ambayo imekauka na kando pia kuna majani ambayo ni ya kijani.

Wanafunzi wamesimama kando ya shimo wengine wakiwa wameinua mikono juu. Kuna wale ambao wameshika miti midogo ambayo ni ya kukuza na pia kuna wale ambao wameshika ndoo za kunyunyizia maji. Wanaonekana kufurahia sana, mmoja akiwepo na simu ndogo mkononi.

Wanafuzi waliovaa sare ya shule wanatazama kompyuta ambayo ina picha ya sura ya mtu ambao wanaonekana kufanya mazungumzo na pembeni kuna mwalimu ambaye anawatazama na kati ya hao wanafuzi kuna mmoja ambaye amevaa buibui nyeusi na ana kitabu kimefunguliwa mbele yake.

Gari ya kibinafsi inakimbia kwa kasi sana na lina rangi ya kijivu na katika barabara yenyewe inaonekana kuwa wazi kwa kuwa hakuna gari lingine na kuna barabara ambayo iko kando yake ambayo imeinuliwa juu sana kidogo.

Mwanamume mwenye shati ya samawati ako ndani ya maji machafu anashikashika chupa kwa hali ya kuchangua. Ndani ya haya maji kuna chupa mingi zingine mzee zingine zinaonekana mpya zimemzingira.

Kuwepo kwa kuchakata tena kwa aina kadhaa za takataka kumesaidia kuhifadhi mazingira yetu na pia, kuhifadhi usafi wa mazingara hasa ya watu wa tabaka la chini ambapo wameitumia kama njia moja ya kujikimu maishani Kwa kuuza hizi takataka Kwa watu ambao wanaweza kuzichakata tena na zikawa vitu za manufaa.

Mazingira ambayo ni maskani ya wanyama ambao tunajivunia sana hapa nchini kenya na ni vizuri kuhakikisha ya kuwa kutokana na ile kutotilia maanani kwetu hatujaadhiri maisha ya hao wanyama Kwa kuwa ni mvuto ambao unafanya hata watalii watoke nchi za nje kuja hapa nchini.

Vifaru watatu wako nyikani mahali ambapo kuna nyasi mirefu ambazo zinafunika miguu yao. Wawili wanatazama mbele mmoja akiwa anatazama nyuma na kuna barabara ambayo inapitia nyuma yao.

Katika jamii ni vizuri kuhakikisha ya kuwa kila mtu anaufahamu haya mazingira ambayo tunayaishi na umuhimu ambao unahitajika kuhifadhi haya mazingira katika kuungana na hata kuja na sherehe ambazo ni za kitamaduni ambazo zinafunza watu kuwa sisi ni wamoja na pia tunahitaji haya mazingira yakiwa bora ndo tuishi pamoja.

Faru huyu ana matope ambayo yanaonekana kuwa yamekauka kutokana na jua ambayo inaonekana kuangazia. Anakula nyasi za kijani ambazo kuna zenye zingine zimekauka kuonyesha kuwa ni za kijani ndio zinaota na nyika hii inaonekana kuwa refu sana.

Watu wanatengeneza bomba ambazo ni za kupitilisha maji. Wamezichimbia mashimo makubwa na pia kuna watu wamesimama kando wanonekana kuwatazama kwa makini sana na wanafanya hii kazi kando ya barabara ambayo inaonekana kwa umbali.

Ni vizuri kuhakikisha kuwa mazingira yetu ni bora kwa maskani ya wanyama pori ama pia wanyama wanaoishi na sisi katika ekologia moja kuhakikisha kuwa hatujaiharibu ile mimea na pia hata hatujayatupa taka taka mahali ambapo wanapoishi.

Uchafu katika maji yaliyo machafu sana na wengi wao wamevaa kiakisi cha rangi ya kijani angavu na takataka imo kando na kuna majumba ambayo yanaonekana kuzeeka na ingine pia yamezingirwa na mabati.

Mazingira tunayoyaishi ndo yanayoshikilia utamaduni wetu na ni vizuri kuleta jamii kwa pamoja kuwakumbusha kuwa haya mazingira ndio maskani yetu na ndo ule utamaduni wetu ambao unatuunganisha pamoja kama jamii moja.

Wanadamu na wanyama wanaishi katika mazingira moja kwa kuwa wao wanasaidiana katika ile sehemu ya ekolojia kwa hivyo ni vizuri kuhakikisha kuwa haya mazingira tumeyaeka sawa kwa ajili yetu na pia kwa ajili ya hawa wanyama ambao tunaishi na wao karibu na sisi.

Ni vizuri kuungana pamoja kuhakikisha kuwa tunayahifadhi mazingira yetu na pia tunawafundisha wale wengine kuhakikisha kuwa wameitilia mkazo usafi wa mazingira yetu kama vile kuhakikisha kuwa wana mahali maalumu pa kurusha matakataka ili kama kunazo za kuchakata tena zinaweza kupatikana kwa urahisi.

Ni vizuri kuhakikisha kuwa mazingira yetu yako safi na pia kuhakikisha kuwa vidimbwi za maji ambazo ziko kando na mazingira yetu zimelindwa kuhepukana na mauchafu ama kutupatupa kwa takataka na watu humo ndani kwa kuwa haya yanaweza kuwa mazalio ya wadudu ama wale wanyama ambao wanaeza tuletea madhara katika miili yetu.

Watu wawili wamesimama kando ya maji yanayotiririka kwa mwendo sana. Wanapiga picha ya kibinafsi akiwemo yule msichana ameshikilia simu juu akiwa amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi. Mwanaume anaonekana kufurahia na kutazama simu kwa ukaribu.

Jumba yako kando ya mto ambao una maji mengi sana na majumba haya mengi yao yamejengwa na mabati na kuna miti ambayo ni mirefu na kuna uchafu ambao unaonekana ulikua umebebwa na maji ila ukakita kambi mahali hapa.

Wanyama pori ni majivuno yetu kama wananchi na kwa hivyo ni vizuri kuzingatia kuwa hatujayaharibu yale maskani yao na pia tumehakikisha kuwa mazingira wanaoishi ndani yake yako sawa na yako salama kwa afya yao. Kuhakikisha kuwa wanapata vyakula pia wanapata mahali malipo patulivu.

Msichana wa makamo ameinama, anafulia katika beseni ya rangi nyekundu na pia ameshukwa, na kando yake kuna mfereji ambao una bomba la nyeupe ambalo linatumiwa kutolea maji, na kwa ukuta ambao ako ni wa mabati, ambayo ni mazee kwa kuwa yana kutu, na kuna beseni mingi, ambazo ako nazo.

Kati ya kuhifadhi mazingira ni vizuri kuzingatia usafi wa maji ama vidimbwi amvyo viko karibu na maeneo ambayo tunaishi kwa kuwa haya maji ndio mahali pa kujiburudishia kwa watoto wetu na pia haya maji ndio tunayotumia kwa utumizi wa kila siku.

Katika kuhifashi mazingira yetu ni vizuri pia kuzingatia ile uchafu ambayo makampuni yetu yanatao kuhakikisha kuwa hii uhafu haijaelekezwa katika chanzo cha maji ambayo watu wanatumia hapa mjini na pia kuhakikisha hizi uchafu hazijaleta maafa katika watu.

Usafi wa hii hewa tunayoivuta unaletwa kutokana na mazingira safi ambayo tunayoyaishi, kwa hivyo ni vizuri kuzingatia usafi wa mazingira na pia kuhakikisha kuwa hatujakata miti ambayo inasaidia kusafisha hewa ambayo tunaivuta ndani na pia kuhakikisha kuwa hatujaharibu maskani ya wanyama.

Wanyamapori wamekuwa mvuto hasaa kwa watalii ambao ni wa kutoka nchi za nje na wametusaidia sana kupata mapato katika nchi yetu, kwa hivyo ni vizuri tuuzingatie usafi wa mazingira na pia kuhakikisha kuwa hatujaharibu yale maskani yao na pia tuhakikishe kuwa wanapata vyakula wanazohitaji.

Watu wengi wanapanda mlima kwa polepole na hii eneo inaonekana ni eneo ya usambazaji ama uzalishaji wa umeme kutokana na upepo, na kuna mitambo mikubwa mitatu ya upepo yenye viraba virefu vyenye rangi nyeupe zikisimama wima na kwa mbali. Hizi hutumika kuzalisha umeme kutokana na nguvu ya upepo.

Gari ya samawati yenye nembo ya Metro Trans imepakiwa kando ya barabara na kuna mti ambao ni mrefu uko juu yake. Watu wanaonekana kutembea kukiwepo na watu ambao wamevalia sare ni kama vile ni manamba.

At the car junction, there seem to be two cars that are white in color, there is a man who is crossing the road at the zebra crossing, and beside the road, there is a man who has hang an umbrella to sell his things.

Gari ya kijivu limeegesha katika ila ofisi ya kuhifadhia nafasi na juu yake ina kibao kimeandikwa Kiriaini Othaya na kuna watu ambao wanaonekana kutembea kando ya hili gari kukiwepo na wawili amabao wamesimama ni kama vile wanapiga debe hili gari.

Sani ya rangi nyeupe na pia ina mabano mabano ya samawati. Imeegeshwa kando ikiwa juu yake ina kibao kuonyesha mahali inaelekea. Wanawake wawili wanatembea kando ya ili gari na mbele ya hili gari kuna mjengo mkubwa.

Nisani ya kijivu ina visanduku vya manjano kila upande katika mbavu zake na juu kina kibao ambacho ni cha chuma na kimeandikwa 2NK SACCO NAKURU DIRECT. Inaonekana kuwa bei yake ni mia tano kwa kuwa ina kinebo ama ile lebo yake.

Kuna magari matatu katika kituo hiki basi ikiwa na nembo ya Embassava SACCO na Nissan ina kibao juu yake kimeandikwa Nyena SACCO Nyahururu direct na kuna mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe anatembea kando ya haya magari. Na nyuma ya hayo magari kuna jumba ama majumba marefu.

Sekta ya usafiri wa umma ni mojawapo wa biashara ambayo haina ule msimamo. Unapata malipo yanayumba yumba kwa kua unategemea hasa wakati watu na haraka kama vile asubuhi ama jioni waendapo ama watokao katika kazini kwa kua bei katika huo wakati humo juu lakini wakati wa mchana unapata bei imepungua lakini pia hata hakuna watu.

Sekta ya usafiri wa umma ni vizuri kuzingatia zile barabara ambazo zinatumika kusafiria kuhakikisha ya kuwa ziko bora na ziko salama kwa utumiaji na pia ni vizuri kuhakikisha kuwa magari hayajaenda kwa kasi ama wamezingatia zile sheria ambao zimewekwa barabarani.

Usafiri wa umma ni sekta ambayo imekua kwa haraka sana hasa katika usafiri wa kutumia reli kwa kuwa kuna magari ya kisasa kama vile SGR ambayo inawapa watu starehe, kilingana na mfuko wao na pia haya magari yanasaidia kusafirisha bidhaa ambazo ni zito hasa zile zinazopelekwa kule Mombasani.

Watu wawili wanavuka barabara, mmoja amevalia kofia ya rangi ya samawati na kuna gari ambayo imeegeshwa kando ya barabara na ina vibanio ambavyo vinaonyesha bei na mahali ambayo inaelekea ingawa haionekani kwa urahisi.

Usafiri wa umma ni mojawapo ya biashara ambayo imebobea hapa mjini unapata aina zaidi ya watu kutoka katika eneo moja kwenda lingine kwa bei ya chini hasa watu ambao hawana gari zao za kibinafsi, inawasaidia kubeba watu kutoka masoko kwenda makazini kurudi makwao ambayo ni mojawapo ya shughuli za kila siku za hapa mjini.

Katika usafiri wa umma, unapata kuna magari aina tofauti. Kuna yale magari ambayo ni makubwa, yanabeba watu kwa wingi hasa watu zaidi ya hamsini na pia kuna magari madogo kama vile Nisani wanayobeba watu kumi na nne, na pia magari yamethibitiwa kuhakikisha kuwa yanakamilisha safari kama iivyokusudiwa hasa magari ya safari mrefu.

Sekta ya usafiri wa umma, kumekuwa na msongamano sana kwa kuwa watu wamezidi, ama watu wamekuwa wengi sana kuliko magari, na pia unapata, ile bei ya magari pia venye inaendelea kubadilika watu wanangoja wakati ambao, labda bei itapungua, kulingana na ma, pesa ambazo wakonazo.

Usafiri wa umma hapa mjini imekuwa ni mojawapo ambayo imeleta mapato sana nchini mwetu. Unapata usafiri wa umma umegawana kitofauti kuna magari ya mabasi, kuna magari madogo na pia hata kuna watu ambao wanafanya kazi ya kubeba watu kutumia pikipiki.

Madereva hasa wa magari za umma ni vizuri kuwa wangalizi sana kuhakikisha kuwa wale ambao wanasafiri wamefika maeneo wanayotaka wakiwa salama na pia unapata kuwa magari ya umma ni mengi, kuna msongamano wa magari kwa hivyo ni vizuri madereva kuwa tu makini na wakue wapole wakishakua maisha ya walio wabeba yamo hatarini.

Serikali imepiga hatua sana katika sekta ya usafiri wa umma, kwa kuwa wameleta magari, hasa magari ya moshi, ambayo yanasaidia katika ile kusafirisha watu hasa kwa wingi. Unapata kuna magari haya makubwa kama SGR yanabeba watu zaidi ya elfu moja mia mbili. Unapata pia haya magari, wakati mwingine yanasaidia kusafirisha vitu ambavyo ni vizito, vina uzito wa matani.

Sekta ya usafiri wa umma imesaidia watu kuja pamoja na kuungana na kufanya uwekezaji wa mali zao ama pesa zao kwa kununua magari ambayo yatatumika kuleta usafiri wa umma kwa kila mtu. Na pia katika hizi magari unapata zimechorwa vitu ambavyo ni kama wanapigia debe vitu ama bidhaa za watu wengine.

Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, kuonyesha kuwa kumekuw ana mvua ama mvua inanyesha kwa upolepole, na magari yanaonekana kutembea kwa polepole. Kwa upande wa kushoto kuna magari yaliyosimama, yakiwemo vani nyeusi. Mbele zaidi kuna lori kubwa za saruji, zikionyesha shughuli za ujenzi.

Gari hili limeegeshwa kando ya nyumba ambayo inaonekana kwa umbali na pia inaonekana kuwa kuna watu ambao wanashuka kutoka kwa hilo gari. Hili gari lina nembo ya Metro Trans Trans na pia kuna mtu ambaye anatembea kando ya hii gari.

Usafiri wa umma ,umesaidia watu kupata kazi, hasa kazi za manamba ambazo ni rahisi na hazihitaji hata kiwango chochote cha masomo, na ni kazi ambazo zimesaidia ,vijana wengi hapa mjini kuinuka na pia kuepukana na viti vingi vilivyo viovu kama vile dawa za kulevya.

Watu wanatembea, kila moja katika shughuli zake. Kuna polisi wawili wanaume na mmoja wa kike. Wawili wanaonekana kujadiliana kiti, kukiwepo na magari ambayo ni nyekundu ya kibinafsi na ingine nyeupe iko katika safari na kuna mabasi mawili ambayo yanakuja.

Watu wako katika shughuli tofauti, tofauti katika huu mji. Kuna askari ambao wanaonekana kutazama gari ambayo lina nembo ya Moana, na ambalo linatembea kando ya barabara na kuna mtu mwenye ana pikipiki anakuja kutoka mbele ya hili gari.

Usafiri wa umma unahusisha magari aina tofauti kuna vile magari madogo na pia mabasi na pia katika usafiri wa uma hapa mjini kumetokehepo na magari ya kibinafsi ambayo yanatumika kama uber . Inatumika kusafirisha watu hasa watu aidha wawili ama watatu mahali pamoja.

Basi la rangi ya samawati na mistari ya njano limeegeswhwa kando katika kituo cha magari kando yake kuna mti mrefu na pia kuna watu wako katika shuguli tofauti tofauti na gari lenyewe lina watu ndani wakiwepo wengine wanachungulia kuokea kwa dirisha.

Magari yanaonekana kwenda kwa mwendo wa kasi katika barabara hizi mbili. Kuna barabara ambayo inaelekea kaskazini, ingine ikielekea kusini na kando ya hizi barabara kuna majuwa marefu marefu na katikati ya barabara kuna nafasi ambayo imebaki ina yale mataa ya trafiki na pia kuna ng'ombe ambao wamelala kando.

Kuwepo na vituo vya magari hasa hapa mjini kumesaidia watu kufanya biashara ambazo wanaona zinawezafaa wakati watu wanasafiri kama vile uchuuzi wa vitu tamu tamu ama vile vitu vya kula na pia hata watu wa manguo wanaekeza nguo zao kando na vitu hivi kuhakikisha kuwa wanasaka soko wakati watu wanataka kusafiri.

Matatu mbili zimeegezwa kando ya kibanda na magari haya yanaonekana kufanana. Matatu ya mbele ni meupe na ina mistari ya rangi nyekundu, buluu, kijani kibichi na njano. Ina nambari ya usajili KDB 379 na maneno kama Mawashacco limited . Matatu ya pili nyuma yake pia ina rangi na michoro inayofanana. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea mbele na nyuma ya matatu wakionyesha shughuli za kawaida za mji.

Usafiri wa umma umesaidia sana katika sekta ya usafiri na pia imerahisisha mambo kwa kuwa mtu ya naiza chukulua tu kutokana na mali tu anaishi kwa kuwa kuna vituo katika kila sehemu kama yale magari ambayo yanatokea mjini yanaenda yakisimama yakichukua watu wengine wakitoka.

Mwanaume huyu amevaa sare ya manamba. Ameshika kibao ambacho kina maandishi ya rangi tofautiofauti ambayo yameandikwa 7C, Community Upperhill na pia imeandikwa hamsini, kuonyesha ya kuwa bei ya magari ambayo anapigia debe ni hamsini. Na kando yake kuna gari ambayo ina kijani ambacho hakijakolea sana.

Katika vituo vya magari ya umma unapata kuna ule msongamano wa watu, na watu ambao wanataka kuabiri magari na pia wale ambao wanashuka kutoka kwa hayo magari. Kwa hivyo kuna kuwa na polisi wa trafiki ambao wanahakikisha kuwa haya magari hayajavunja zile sheria za barabarani ambayo yanaweza hatarisha maisha ya watu ambao wako kando ya barabara.

Rangi ya samawati inayoelekea kaskazini, na mbele yake kuna nyumba ambayo inaonekana kwa umbali, na barabara zenyewe ni aina tatu. Mbili zikielekea kaskasini, moja ikielekea kusini, na magari ambayo yanaelekea kaskazini, ni chache kulinganisha na ile ambayo inaelekea kusini.

Katika kituo cha magari kuna kibango cha NIA T sacco 234 kinaashiria Ku, ruiru, Juja ,Thika na bei yake ni mia na nyuma ya hicho kibango kuna basi jekundu ambalo linaonekana kusimama kando ya barabara na pia kuna watu ambao wamekalia pikipiki nikama wanasubiria kupishwa kupita na nyuma kidogo pia kuna majengo.

Usafiri wa umma hasa hapa mjini ni mojawapo ya vitu ambavyo vimesaidia sana watu kusafiri kutoka shemu moja kuelekea ile ingine hata katika safari za muda kidogo. Kwa hivyo unapata kila magari yamepewa majina kulinga na mahali amabapo yameelekea ama kulingana na vile vikundi ambavyo vimeziunda.

Mabasi mawili yanaonekana kufuatana tena yameegeshwa kando ya majumba ambayo ni marefu. Jumba moja inarangi ya machungwa ambayo imeteremka na mistari ya rangi ya samawati. Haya mabasi Yanaonekana kuwa ni ya mwendo wa mbali.

Barabara hii imetengezwa kwa mfumo wa barabara ya juu na ya chini, na chini yake kuna mto mdogo ambao una maji machafu sana, na kuna gari leupe ambalo linapita katika barabara ya chini kuelekea upande wa juu, kwa hivyo kuonyesha kuwa barabara ya juu ni ya kuelekea na chini.

Kwa kuwa watu wanaoishi hapa mjini wanahitaji kusafiri kutoka mahali pamoja kuelekea mahali kwingine, gari za umma zileleta ule urahisi wa kupatikana na pia kuhakikisha kuwa watu wanaweza kuwafikia na hata pia kuoka muda wao wanaposafiri.

Msafara wa magari unatembea kwa polepole kukiwepo na magari aina tofauti, kuna magari madogo na mabasi ambalo linaonekana ni la rangi ya kijani na pia njano na kando yao kuna majumba marefu ambayo yana maandishi ambayo hayaonekani kwa urahisi.

Haya ya barabara. Kuna miundo mbinu ya trafiki, na pia kuna gari ambayo lina vioo vyeusi na pia ina rangi ya njano inayotokea kwa umbali, linapita. Na kwa umbali pia kuna kibao ambacho kimeandikwa, Tecno, na jumba la nyuma lina njano ambayo haijakolea sana.

Eneo hili lina takataka mingi sana na mingi ya takataka unapata ni kama zile za hospitalini kwa kuwa, kuna glavu za samawati na pia vidude vya kuwekea dawa na kwa umbali kuna kidimbwi cha maji ambayo ni machafu na kando yake kuna mimea ambayo imemea.

Bomba ambazo zinazidi kumi zimewekwa kwa barabara ambayo inaonekana imekauka sana na miti ambayo iko kando na nyasi zimekauka sana kuonyesha kuwa hakujakuwa na mvua kwa muda. Kuna majumba ambayo yanaonekana kwa umbali na pia inaonekana watu wanatembea kandokando.

Katika usafirishaji wa maji ni vyema kuangalia bomba ambazo zinapitisha maji kuhakikisha kwamba zinausafi na pia vimekaguliwa kuhakikisha kuwa hazitaadhiri yale maji yanayosafirishwa ama kuleta magonjwa ambayo yanaadhiri yule mtumiaji wa yale maji, na pia ni kuhakikisha hizi bomba hazijabeba uchafu wowote ambao unaweza dhuru afya ya mtumiaji.

Usambazaji wa maji ni kitu moja ambao ni muhimu sana na vizuri kuangalia kuwa maji ambao yanasambazwa katika miji ni maji yaliyo safi na pia imepitia mahali ambapo hapana taka kuhakikisha kuwa haya maji hayataleta madhara katika maisha ya watu.

Majumba haya yamezingirwa na uzio ambao umejengwa kwa matofali na kila jumba inaonekana kuwa na matanki ya rangi nyeusi kando yake na paa ya haya majumba ni ya mabati na tena mabati yenyewe yanaonekana kuwa na kutu na kwa umbali pia kuna majumba ambayo yanatokea.

Kuwepo na mabadiliko ya hewa kumechangia wanaserikali kutaka kujengwa vidimbwi hata za muda tu kusaidia wananchi waliomo mjini kupata maji ya utumizi na pia kuwepo na watu wengi mjini kumesaidia pia wanaserikali kugundua ya kwamba kunahitajika na mahali maalum pa kutupa takataka yetu kusaidia na kudhibiti usafi wa mji.

...haya ni mengi sana na mojawapo ya hayo majumba yana matangi ya rangi nyeusi juu yake na hali ya anga inaonekana kuwa ni kama kunataka kunyesha, na kwa mbali kuna nyumba mabayo ina rangi ya waridi ambayo haijakolea, Na upande mwingine kuna nguo ambazo zimeanikwa kwa kamba.

Duka hili linaonekana kufanya biashara ya kuuza bidhaa za vinywaji baridi hasa maji yaliyotakaswa na ice cream pop . Juu mlango kuna bango kubwa lenye maneno Have a cold ice na picha za ice na vinywaji baridi. Katikati ya duka, juu ya mlango kuna bango lililoandikwa Purified Water Refill Station kumaanisha kituo cha kujaza maji safi. Pia hii duka kunaonekana chupa ya maji ndani

Paswa kuangalia sana katika njia tunazotumia kupitisha maji, haswaa mahali tunaweka bomba, panapaswa kuwa pamejengwa kiasi ya kwamba watu hawaezi hadhiri haya maji, ama watu hawaezi shika hizi bomba na kuziharibu. Kwa hivyo ni vyema kuzingatia kuwa, zimefichwa chini sana katika ardhi.

imeshikiliwa juu katika chuma ambacho kina rangi ya kahawia nyekundu na pia vina vibanio ambavyo ni vya rangi vya fedha na pia vingine ni vya rangi nyekundu na kando yake kuna madirisha ambavyo ina vioo, ina vitu ndani ambayo inaonekana kwa mbali.

Kama vile tunavyojua, maji ni uhai, ni vizuri kuhakikisha kuwa maji yanayosambazwa ni maji yaliyo safi, kuangalia usafi wa bomba zile zinazoleta hiyo maji katika nyumba za watu na pia kuhakikisha kuwa uchafu hujapitishwa katika hizo bomba kuhakikisha ya kuwa haya maji hayajaleta madhara kwa watu.

Ni vizuri kuhakikisha kua ile chanzo ya maji ambayo tunatumia na pia katika wakati wa usambazaji wa haya maji yako sawa ama yako salama kwa utumizi wa binadamu kwa kua tunahakikisha kua mabomba ambazo zinabeba haya maji hazina takataka, hasa kuna takataka ambazo zina kemikali ambayo inawezaleta madhara katika miili ya wanadamu.